Majani ya ndizi yana madoa ya kahawia na ya manjano inayoashiria ugonjwa au msongo wa kimazingira. Mimea imeota kwenye eneo lenye mandhari ya milima na kijani kibichi.

Vichanga za kijani zimeninginia kwenye mmea wenye majani mapana zikiwa bado kwa hatua ya ukuaji mimea mingine ya ndizi inaonekana nyuma ikiashiria mazingira ya kilimo.

Ng'ombe watano weusi na weupe wamesimama wakila nyasi kutoka kwa hori ya kulishia iliyotengenezwa kwa tairi kubwa. Mandhari ya shamba yenye majani na banda la nyuma linaonyesha mazingira ya ufugaji wa kijijini.

Mimea ya ndizi imepangwa kwa safu, kwenye shamba lililotunzwa vizuri na lenye udongo ulio legezwa. Majani makubwa ya kijani yanaonyesha ustawi mzuri wa mimea. Mandhari inaakisi uzalishaji wa kilimo cha kudumu na afya ya mazingira.

Mwanamme mmoja anavuna kishanda cha ndizi mbichi kutoka kwenye mmea wenye majani mapana ya kijani. Mikono yake imeinuliwa akifikia matunda yaliyokomaa vizuri na kujining'iniza kwa uzito.

Maziwa yaliyoganda yamewekwa kwenye sufuria upande wa kulia, huku mabongo meupe ya jibini yakichujwa kwa kitambaa maalum upande wa kushoto. Mchakato unaonyesha hatua ya kutenganisha maziwa na maji yawe kwa ajili ya kutengeneza jibini.

Mwanamke aliyevalia koti jeupe na kofia ya nywele anashikilia birika lenye maji maji meupe ndani ya maabara. Anatumia chupa ya tone kuongeza dudu kwenye birika hilo kwa uangalifu. Mandhari inaonyesha mazingira ya kisayansi.

Ndizi mbichi zinaning'inia kwenye mmea wa ndizi zikiwa zimefunikwa na mfuko wa plastiki wa buluu kwa ajili ya kuzuia wadudu na hali mbaya ya hewa. Mazingira yanazungukwa na mimea nyingine ya ndizi.

Maziwa yaliyoganda yamewekwa kwenye bakuli la glasi safi, yakionekana meupe na yenye muundo wa mabonge madogo. Uso wa mchanganyiko huu umesambaa sawasawa bila mikunjo. Mandhari inaonyesha maandalizi ya bidhaa ya maziwa kwa matumizi ya nyumbani au tiba ya lishe.

Ngombe amefungwa kwenye reli ya chuma akihudumiwa na machine ya kukamua maziwa yenye bomba na chombo cha chuma cha de la val. Sakafu ya zege na uzio wa waya vinaonyesha mazingira safi na yaliothibitiwa.

Mwanamume mmoja aliyevalia mavazi ya manjano na kofia ananyunyuzia ng'ombe dawa kwa kutumia pampu ya mgongoni. Ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe amesimama ndani ya banda la mbao.

Majani ya mmea yameharibiwa na mashimo yanayoashiria ukuwepo wa wadudu au ugonjwa. Mkono wa mtu unashika jani lililoathirika kwa uangalifu. Udongo na majani mengine yenye afya yanaonekana nyuma ya mmea huo.

Mtu aliyevalia kofia ya usalama anamimina dutu nyeupe kwenye pipa jeupe lililopakiwa kwenye gari jekundu. Gari hilo lina nambari ya usajili na lipo katika mazingira ya mashambani. Shughuli hii ya kijijini huashiria usafirishaji au uhifadhi wa bidhaa.

Amesimama karibu na mgomba huku akinyoosha mkono kuelekea kwenye kishada cha ndizi kilichoiva. Majani ya mgomba ni makubwa na ya kijani kibichi, yakizungukwa na mimea mingine ya shambani.

Mkono wa mtu aliyevaa glavu ya nyeusi unashikilia kifaa kinachochunguza matiti ya ng'ombe. Matiti manne yanaonekana wazi. Mazingira yanaonyesha shughuli ya kisasa ya ufugaji.

Ng'ombe wa rangi nyeusi na nyeupe wamelainishwa kwa safu wakila kutoka kwenye vyombo vya kulishia ndani ya banda kubwa. Watu wawili wamesimama katikati ya banda lenye paa la chuma na sakafu ya zege.

Mkungu wa ndizi mbichi unakuwa kwenye mmea wa ndizi wenye majani makubwa ya kijani. Majani haya ya kijani ni ishara kuwa mmea huu unamea katika hali nzuri za kilimo.

Ya migomba imeota katika milima yenye uoto wa kijani na hali ya unyevunyevu. Baadhi ya majani ya migomba yanaonekana kuwa na rangi ya manjano na kahawia, ishara ya msongo wa mazingira au ugonjwa wa mimea. Mandhari ya nyuma inaonyesha milima yenye msitu mnene ikidokeza hali ya hewa ya kitropiki inayofaa kilimo cha ndizi.

Mwanaume mmoja amebeba mzigo wa ndizi mbichi katika eneo la soko wazi. Nyuma kuna vibanda na watu ambao wanashughulika na shughuli zao za sokoni. Gari limeegeshwa upande wa kulia.

Majani marefu na miti ya migomba imetanda katika eneo hili la kilimo, udongo mwekundu unaonekana katikati ya shamba huku mimea mingine ikikuwa pembezoni, anga ni safi na jua linang'aa juu ya mandhari yenye rutuba.

Wanaume wawili waliovaa makoti meupe neti kichwani na glovu wanafanya kazi katika eneo la kusindika maziwa. Wote wanamimina maziwa kutoka kwenye chombo cha chuma hadi kwenye mashine yenye vitufe na skrini ya kidijitali.

Gamba la mahindi limeathiriwa na ugonjwa wa fangasi unaoonekana kwa rangi nyeusi mimea mingine ya mahindi inayozunguka inaonekana kuwa na afya nzuri, mandhari inaonyesha tofauti kati ya mmea uliuoathirika na mingine isiyo na dalili.

Zizi dogo la miti na bati limejengwa mashambani na ndani yake kuna ng'ombe mmoja. Mbele ya zizi kuna birika la zege pamoja na kibuyu cha plastiki cha manjano.

Baadhi ya watu wanashughulika na marundo ya ndizi mbichi zilizopangwa ardhini katika eneo la wazi. Baadhi yao wanazichambua huku wengine wakizipanga sakafuni. Mazingira yanayoonekana yanaashiria shughuli za kilimo au soko la kijijini.

Mandhari ya kijani kibichi yenye migomba kadhaa inaonekana. Majani yake ni mapanna na baadhi ya migomba ina shina lililo wazi. Nyuma kuna uoto mnene unaojumuisha miti na mimea mbalimbali.

Mashine maalum ya kukamua maziwa imewekwa kwenye chuchu za ng'ombe. Ng'ombe huyu ni wa rangi nyeusi na nyeupe anaonekana akisimama kwa utulivu. Maziwa yanaweza kuonekana yakitiririka kupitia bomba la plastiki ikionyesha mchakato wa kisasa wa kukamua maziwa.

Mwanaume aliyevalia koti jeupe la maabara anashika kifua cha kupimia mezani . Kumbe jeupe na silinda ya kiminika cha kijani vimepangwa mbele yake. Nyuma kuna dirisha yenye grili, karatasi ukutani na vifaa vya maabara ukutani.

Wawili wenye madoa meusi na meupe wamelala juu ya ardhi ya udongo. Mmoja amelala ubavuni huku kichwa kikiwa chini na mwingine yupo karibu naye. Mandhari inaonyesha nyasi chache na mazingira ya shambani.

Ndizi mbichi za kijani zimepangwa juu ya gari jeupe kwenye chuma cha paa. Majani na mabaki ya mimea yanaonekana katikati ya mafungu ya ndizi. Gari hili jeupe limesimama karibu na miti katika mazingira ya wazi.

Mifugo wanazurura wakitafuta chakula katika rundo la taka. Taka hizo zinajumuisha mifuko ya plastiki, mabaki ya vyakula na vitu vingine vilivyotupwa. Mandhari ya nje inaonyesha uzio wa chuma na nyasi kavu pembeni.

Majani ya nyasi yamepangwa kwa safu ndani ya ghala la kilimo baadhi yakiwa juu ya mbao za kuinulia. Sehemu ya sakafu ina nyasi zilizotawanyika huku kifagio kikiegemezwa pembeni ya mzigo. Mandhari inaonyesha mpangilio wa madigafi kwa matumizi ya mifugo vijijini.

Mtu ameketi kwenye kiti kifupi akikamua maziwa kutoka kwa ng'ombe kwa mikono. Ndoo ya chuma inashika maziwa yanayotiririka kutoka kwenye matiti ya ng'ombe. Mazingira ya banda yanaonyesha sakafu ya udongo na hali ya kijijini.

Mashine ya kukamua imeunganishwa kwenye matiti ya ng'ombe huku mirija ikielekeza maziwa kwenye chombo cha chuma. Miguu ya ng'ombe na sehemu ya banda vinaonekana kwa karibu. Ng'ombe wengine wapo nyuma wakisubiri huduma hiyo ya kisasa.